Botiki ndogo au ya kisasa inauza aina mbalimbali za mikoba ya wanawake. Ndani ya botiki hiyo tunaweza kuona mikoba ya aina tofauti tofauti, mikubwa, midogo, ya kubeba mkononi, ya mabega, ya kisasa au ya mitandao. Rangi ya mitindo mbalimbali ya kuvutia wateja wa kila aina kuanzia rasmi hadi casual .

Duka ndogo la kuuza nguo, viatu, mikoba, na mapambo ya mitindo kwa wanawake au wanaume, na hata watoto. Hujulikana kwa kuuza bidhaa za kipekee za mitindo mipya na mara nyingi huwalenga wateja wanaopenda muonekano wa kisasa.

Duka la butiki ambalo linauza na kuonyesha mavazi ya kiume hasa suti, koti au suti za kiume zikiwa zimepangiliwa kwenye mannequin au wima kwenye mabegi ya mifuko rangi mbali mbali za koti nyeusi, nyeupe vile vile.

Botiki, ambalo ni duka maalum linalouza mavazi ya mitindo, viatu, mikoba, mapambo, au bidhaa nyingine za urembo. Mara nyingi, kwa wanawake na wakati mwingine kwa wanaume. Mikoba, nguo, viatu, na mapambo yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu au wima.

Duka ndogo au la kati ambalo huwa linauza mavazi za wanawake, wanaume, mikoba, viatu, accessories , mavazi ya mitindo ya kisasa na ya kitamaduni.

Duka ambalo lina maadimi waliovaa mavazi ya aina mbalimbali ambayo huonekana wamesimama kwenye na dirisha mbele ya botiki yamevalishwa nguo za mtindo rangi na mpangilio wa mavazi ni wa kuvutia wateja.

Duka la nguo la kisasa lililopangwa kwa ustadi wa kibiashara linalouza mavazi ya kisasa ya wanaume, wanawake na hata watoto. Mavazi yamepangwa vyema na zenye rangi tofauti tofauti. Taa la LED zimeng'aa vyema racks za viatu zinaonekana kwa umbali.

Duka ndogo ambalo linalo bombea katika uuzaji wa mavazi, viatu, mikoba na mapambo ya mitindo hasa kwa wanawake na vijana. Botiki huwa na muundo wa kisasa na bidhaa zinazochaguliwa kwa uangalifu ili kuuvutia wateja wa mtindo.

Butiki ya kisasa yenye madoli ya maonyesho yanayojulikana pia kama dummies Waliovaa nguo mbali mbali maelezo yanaweza kujumuisha madoli wakiwa wamevalishwa nguo za mtindo kama gauni, blausi, suruali au mavazi ya ofisini. Butiki ikiwa na mpangilio mzuri wa bidhaa, taa nzuri, vioo na mazingira ya kuvutia.

Duka hili ni la kuuza viatu aina mbalimbali, kwa watu wa rika na jinsia tofauti. Kuna viatu vya kisasa vyenye mtindo wa kuvutia na rangi mbalimbali. Wateja wanaeza kupima viatu kabla ya kununua. Na wahudumu wa duka hapo tayari kuwasaidia kuchagua saizi, na aina inayowafaa kulingana na mahitaji yao.

Wanaume wawili na mdada mmoja wa kizungu wote katika soko la magari, mmoja akiwa mnunuzi anaelezea au kuonyesha vipengele vya gari, wengine wakiwa wanunuzi, wanasikiliza kwa makini wakiuliza maswali. Wamesimama karibu na magari mengi.

Hii ni eneo la kuuza magari, penye magari mengi yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri. Magari haya yanauzwa au kusambazwa kwa wateja mbalimbali. Mazingira ni safi na ya kibiashara.

Gari nyeusi, inaonekana ikiwa imeegeshwa, buti wake ukiwa umefunguliwa, ili iweze kukaguliwa, kabla ya kuuzwa. Gari hili linaonekana lishaweza kutumiwa hapo awali.

Magari yakitengenezwa ndani ya kiwanda cha magari. Wafanyikazi wakiwa na mavazi ya kiusalama wakifunga au kukagua sehemu za gari. Magari bila rangi au nusu, yakikamilika yakiwa kwenye kifaa hiki.

Magari mengi ya aina tofauti tofauti yakiwa yamepangwa kwa mistari au katika uwanja mkubwa wazi. Wauzaji au wawakala wa magari wakiwa tayari kuhudumia wateja. Wateja wakikagua magari, wakifungua milango , wakijadiliana bei au kuendesha kwa majaribio.

Milango zote za gari hili imefunguliwa, ikiwemo mlango wa dereva, abiria, boneti na buti ili kuangaliwa kwa undani na mteja anayependezwa. Gari hili limefunguliwa milango yote, mteja au muuzaji akilikagua ndani.

Soko au eneo ambapo magari yanauzwa. Magari mengi ni magari yaliotumika vipengele vinavyoonekana ni magari yaliopangwa kwa mstari aina tofauti tofauti. Kila gari linaeza kuwa na karatasi ambayo inayoeleza bei.

Soko la magari ambapo magari mbalimbali yanauzwa na kuonyeshwa kwa wateja mazingira ya picha yanaweza kua magari mengi ya aina tofauti yakiwa yamepangwa mistari au katikati ya uwanja mkubwa au wazi.

Magari kadhaa zikiwa zimeinuliwa kwenye jukwaa maalum na jerk ndani ya soko la magari, eneo ambalo magari yanauzwa, yanatengenezwa au kuonyeshwa kwa ajili ya wateja. Gari hizo ni za rangi tofauti tofauti.

Soko la magari au eneo ambapo magari yanauzwa. Mara nyingi ni magari yaliyotumika, magari yalipangwa kwa mstari, aina tofauti tofauti. Kila gari linaonekana likiwa ya kifahari, wateja wanaonekana wakitembea kwa umbali.

Soko la magari, ni eneo maalum ambapo magari yaliyo mpya, au yaliyotumika, huuzwa kwa watu binafsi au wafanyabiashara. Magari huwekwa kwa safu, wanunuzi hupewa nafasi ya kuyaangalia, kuyajaribu, na kujadiliana bei.

Muonekano wa ndani wa gari lililoko kwa soko la magari. Hii ni sehemu ambayo watu huja kukunua, kuuza au kukagua magari yaliotumika au mapya. Muonekano wa ndani ni mweupe mnunuzi yeyote anaetembelea soko la gari.

Wanaume wawili wazungu wakiwa katika soko la magari, mmoja akiwa muuzaji anaelezea au kuonyesha vipengele vya gari mwingine akiwa mnunuzi, anasikiliza kwa makini au anauliza maswali .Wanasimama karibu na gari jekundu milango yakiwa wazi au wakiwa wanaingia kwa mfano.

Gari nyekundu inaonekana ikiwa inatengenezwa vyema. Kuna mhudumu ambaye anaye, anayehudumia. Inaonekana ikiwa inapakwa rangi nyekundu. Gari hili linaonekana likijengwa ndiposa liwezeku.

Gari limeegeshwa kando na kituo cha mafuta. Gari hili linaonekana likiwa ni kama linauzwa. Ni kaa limetumika inagwa ni mpya bado, gari hili ni nyeupe.

Gari moja lililoegeshwa katika soko la magari likiwa tayari kuuzwa. Mandhari ya eneo hilo yaonesha mazingira ya biashara ya magari ambapo magari huletwa na wamiliki binafsi au madalali kwa ajili ya kuuzwa.

Eneo wazi lenye msururu, wa magari, ya kuuzwa, wa aina mbalimbali. Magari yamepangwa kwa mistari, yakiwa yanasubiri wateja, watu wachache wanaonekana, wakitembea kwa umbali.

Soko la magari ni eneo maalum ambapo magari yalioyo mpya au yaliyotumika huuzwa kwa watu binafsi au wafanyabiashara. Magari huwekwa kwa safu na wanunuzi hupewa nafasi ya kuyaangalia, kuyajaribu na kuyajadili bei.

Eneo ambapo magari yanauzwa yani soko la magari mapya au ya mitumba. Magari mengi yakiwa yamepangwa kwa mistari , wauzaji wakiwa wanaonekana kwa umbali wateja wakikagua .

Gari la aina ya prado Toyota. Limeegeshwa katika sehemu tulivu isiyo na msongamano wa magari mengine .Hali inayoifanya lionekane pekee na kuvutia macho ya mnunuzi anayetafuta gari ya hadhi ya juu au matumizi ya kifamilia na safari ndefu.

Soko maalum ambapo magari yanauzwa kwa rejareja au mkupuo mara nyingi likiwa eneo la wazi au sehemu ya lami iliyo wazi. Kuna msururu wa magari tofauti tofauti yaliopangwa kwa safu. Baadhi ni magari mapya mengine ni ya mitumba.

Soko ambapo mwanamke anauza mapambo ya kienyeji ya urembo. Picha inaonyesha mwanamke katika soko la wazi akiwa anauza mapambo ya kienyeji ya urembo kama vile shanga za mkononi, shingo, na miguuni.

Mifuko mbalimbali ya kubeba bidhaa ikiwa imepangwa na kuonyeshwa sokoni. Mifuko hii imejengwa na mikoba ya mikono ikipangwa kwenye stendi chini.

Soko linalouza kazi ya sanaa au za kitamaduni. Picha inaonyesha soko la wazi au kibanda maalum ambayo zana za kitamaduni zinauzwa. Tunaweza kuona vitu kama vile vinyago, shanga na mabango asili.

Soko la wazi likiwa linaendelea usiku. Kuna taa ndogo zinazazowaka wafanyabiashara wakiuza mboga, matunda, nguo na bidhaa nyingine. Wateja wanazunguka huku na kule wakichagua wanachohitaji. Mazingira ni shughuli nyingi licha ya kuwa usiku.

Soko la wazi ambapo watu wanauza vitu vya sanaa na utamaduni kama vile vinyago, mikufu ya shanga, vikapu vya mikono, sanamu za miti au mawe. Soko hili linaonyesha utajiri wa utamaduni wa kiafrika na lina jukumu kubwa kwa kuhifadhi kwa urudhi wa kitamaduni.

Soko la kienyeji au la wazi ambapo watu hasa wanawake na vijana, wanauza ndizi aina mbali mbali. Manthari ya soko yanawezakuwa na vikapu au meza zilizojaa ndizi mbichi au zilizoiva. Wafanyibiashara wakiwa wamepanga ndizi kwa mpangilio wa kuvutia.

Soko la wazi mahali ambapo wafanyabiashara mbalimbali hueka bidhaa zao kwa mauzo ,mara nyingi kwenye meza, vichanga au chini ya miavuli au vibada vya muda katika soko hili ,wafanya biashara wanauza bidhaa kama vile mboga.

"Soko la wazi au la ndani ambapo wanauza bidhaa mbalimbali za kitamaduni. Vituo hivyo vinaweza kuwa vinyago vya kikabila kama vile viojo vya shanga, mikufu, mikapu, sanamu za miti na kadhalika."

Wafanyabiashara wamesimama nyuma ya bidhaa zao, wakihudumia wateja na wengine wakiwa wanaita wateja kwa sauti za kuvutia. Wateja wanaonekana wakitembea katikati ya vibanda wakichagua bidhaa bora kwa bei nafuu. Eneo hili ni lenye songamano kiasi cha shughuli nyingi.

Viatu mbalimbali vikiuzwa barabarani kwenye soko la wazi au mtaani. Hii ni sehemu ya biashara ndogondogo maarufu mjini ambapo wauzaji huweka bidhaa zao moja kwa moja kwenye sakafu au magunia.

Hili ni duka la kuuzia nguo mbalimbali kwa ajili ya watu wa jinsia tofauti. Ndani ya duka kuna nguo za wanaume, wanawake na watoto. Pia tunaweza kuona wanaume wawili wanaonekana wakiwa ndani ya duka wanaweza kuwa ni wateja wakichagua nguo au wafanyikazi wa duka wakihudumiwa.

Mazingira ni ya kawaida ya soko la mtaani ambapo kuna mboga mbali mbali zinazouzwa na kupangwa kwa namna ya kuvutia na wafanyibiashara wamepanga bidhaa zao kwa mabanda.

Kipande kikubwa cha ardhi ya wazi kimezungushwa mipaka ya miti au waya wa uzio. Kuna mabango kubwa limeandikwa land for sale , pamoja na maelezo ya mawasiliano kama namba ya simu na jina la kampuni ya mali isiyohamishika.

Uuzaji na upangishaji wa nyumba, mashamba, viwanja na majengo ya biashara. Picha ya nyumba ya kifahari au apartment . Watu wanaonekana wakiwa ndani ya jengo hilo.

Huduma zinazohusiana na sekta ya ardhi na nyumba maarufu kama real estate ikiwa ni moja na uuzaji au ukodishaji wa nyumba, viwanja, mashamba, ofisi au majengo ya biashara. Maonyesho ya nyumba mpya.

Eneo la makaazi linalohusiana na huduma za real estate, nyumba zimejengwa kwa mpangilio mzuri. Zingine ni za kisasa zenye balcony na mazingira yanaonekana kuwa safi, tulivu na ya kuvutia kwa wasia.

Biahasha ya uuzaji au upangishaji wa manyumba na viwanja. Jengo la makaazi au biashara. Viwanja vilivyowekwa alama kwa ajili ya kuuzwa, maonyesho ya nyumba, mabango ya kuuza nyumba.

Korido ya duka kubwa la bidhaa hasaa mavazi ya watoto, upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa nguo zilizopangwa vizuri ndani ya mifuko au masanduku. Upande wa kulia kuna nguo nyingi za watoto zilizoingizwa kwenye mawelisho zikiwa zimepangwa kwa mpangilio rasmi.

Biashara au shughuli zinazohusisha na uuzaji, upangishaji au ujenzi wa ardhi na majengo. Inaweza kuwa jengo la kisasa likiwa limekamilika, ambalo lina advataisiwa ili kuweza kuuzwa.

Chini ya uuzaji manyumba, ukodeshaji na hata upangishaji tunaona gate ya nyumba moja ambalo likona mawaya ya kifahari na ya security .

Uuzaji na upangishaji wa nyumba, mashamba, viwanja na majengo ya biashara. Inaweza kuwa picha ya nyumba za kifahari ambazo zimeandikwa To Let . Watu wanaonekana wakikagua jengo au ardhi hili.

Bango la matangazo linalo someka ambalo linasisitiza watu kununua jengo ambavyo hawa watu wana advertise kwa lugha ya kimombo ,halafu kwa nyuma ya bango hilo tunaona kuna ghorofa kubwa ambayo unaweza jua ni ya hao watu wa 'real estate' ambao wana advertise.

Duka kubwa la rejareja ambalo huuza bidhaa mbali mbali chini ya paa moja. Rafu zilizopangwa bidhaa tofauti tofauti kama vile: chakula, vinywaji, bidhaa za usafi, vifaa vya nyumbani na vinginevyo. Wateja wakisukuma trolli na kubeba vikapu wakichagua bidhaa.

Rafu za supermarket zimepangwa vizuri na zimejaa microwaves za aina na ukubwa mbalimbali. Kila microwave ina bei iliyoandikwa mbele au juu yake, baadhi ya microwaves zinaweza kuwa zimefunguliwa kuonyesha ndani. Sehemu hii ya supermarket iko safi na nzuri ya kuagiza kwa taa.

Eneo la duka kuu linalouza magodoro ya aina na ukubwa mbalimbali, zimepangwa kwa safu au zimesimama wima ukutani kwa onyesho. Baadhi ya magodoro yanaweza kuwa yamefungwa kwenye plastiki ya uwazi. Kuna vibao vya bei au lebo zilizoandikwa chapa na gharama.

Sehemu ya duka kubwa linalo uza bidhaa mbalimbali kwa wateja kwa mfumo wa jichagulie mwenyewe. Li naonyesha wateja wakitembea katika ya rafu wakichagua bidhaa bidhaa zilizo pangwa vizuri kama vyakula, vinywaji, sabuni, dawa, vifaa vya nyumbani na kadhalika.

Sehemu ya supermarket iliyo tulivu. Hakuna mtu anayeonekana ndani. Bidhaa kama soda zimepangwa kwenye safu. Blueband zikiwa zimepangwa vizuri kwenye safu tofauti karibu na bidhaa zengine. Mandhari safi na mwanga wa kutosha unaonyesha mpangilio mzuri wa bidhaa.

Sehemu maalum ya keki na mikate ndani ya supermarket . Rafu au glasi ya maonyesho yenye keki mbalimbali kama vile birthday cakes, cupcakes , mikate ya aina tofauti kama mikate meupe. Wateja wakichagua au wakinunua bidhaa hizi.

Duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali za kila siku kwa mfumo wa huduma binafsi. Wateja kuingia kuchagua bidhaa walizoitaji kutoka kwenye rafu kisha kulipa kwenye sehemu ya malipo.

Lango kuu, la kuingilia katika supermarket maarufu, inaweza kuwa milango ya kuteleza. Walinzi wa usalama wakikagua wateja, vikapu vya kubebea bidhaa, mabango ya matangazo ya offer , jina la supermarket juu ya lango.

Duka ambalo ni maarufu sana kwa kuuza nguo ya mitumba zilizochaguliwa kwa ubora wa juu. Ni chapa iliyojulikana kwa kusambaza mavazi yaliyotumika kutoka mataifa ya nje na kuuza kwa bei nafuu lakini kwa mpangilio wa kisasa kama supermarket .

Duka fulani inayouza vitu vya kiasili na mifuko ya mikononi. Sehemu iliyo na mchanganyiko ya bidhaa ikiwemo vitu vya kitamaduni, kama vile: vikapu vya mikono, mikeka, shanga, mifuko ya mikononi, imesubiliwa na kupangwa kwenye standi au hooki , mandhari ya ndani ikiwa ya kuvutia.

Duka kubwa la rejareja linalouza bidhaa mbali mbali kwa matumizi ya kila siku. Rafu zilizojaa bidhaa mbali mbali kama vile: vyakula, vinywaji, vifaa vya usafi, nguo, vifaa vya nyumbani, wateja wakinunua au kusukuma mikokoteni wakichagua bidhaa. Wafanyikazi wa duka hili wakiwa kwenye counter au wakipanga bidhaa.

Watu kadhaa wamesimama kwa mstari moja kila moja akiwa na toroli au kikapu cha manunuzi kilichojaa bidhaa mbalimbali kama vile chakula, vinywaji, mbele ya foleni kuna kaunta ya kulipia mhudumu au kashia akiwa ameketi nyuma ya mashine.

Sehemu ya mikate katika supermarket ikiwa haina watu kwa wakati huu lakini imepangwa kwa usafi na mpangilio wa kuvutia. Shelves zimejaa aina mbalimbali za mikate. Mikate imefungwa kwa plastiki au mfuko wenye maandiko ya bidhaa na tarehe ya mwisho.

Bidhaa za huduma ya ngozi. Hii ni sehemu tulivu ambapo hakuna watu wanaonekana kwa sasa. Na mandhari ni safi yenye mwangaza mzuri wa taa za dari. Kila bidhaa imepangwa kulingana na aina.

Mwonekano wa nje wa duka kubwa la Carrefour, mojawapo ya maduka ya kisasa yanayopatikana katika mji wa Nairobi. Mazingira tulivu na ya kisasa ya ununuzi na pia uhusiano wa kijamii kati ya watu wanaokutana kusubiri na kubadilisha maoni baada ya shughuli za duka.

Sehemu ya supermarket ambayo haina watu kabisa kwa wakati huo ikitoa taswira ya utulivu na mpangilio safi wa bidhaa. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali kama vile chakula. Mpangilio mzuri wa bidhaa na mandhari ya kisasa ya supermarket ikisisitiza usafi, utulivu na maandalizi bora ya kuwahudumia wateja.

Sehemu ya vinywaji ndani ya supermarket ikiwa haina yeyote kwa wakati huo. Mandhari ni utulivu, safi na imepangwa vizuri. Rafu za vinywaji zimejaa kwa safu zikiwa za aina mbalimbali. Bidhaa zimepangwa kwa rangi, chupa na ukubwa zikiwekwa muonekano wa kuvutia na urahisi wa kuchagua.